Mwanaume huyu ako katikati ya shamba ambayo imejaa mahindi. Ameshikilia mahindi mkononi mwake pia. Nyuma kabisa kuna miti ili kuashiria hili ni eneo nzuri sana ya upandaji wa mimea.

Ng'ombe hawa ni wengi sana katika zizi hili na wameekewa chakula mbele yao. Wengi wamelala lakini wachache ndio wanakula chakula hiyo. Hapa ni pahali pa kufugia wanyama kama hawa.

Mwanamke huyu ameweza kuinama katikati la shamba, ambapo kuna mboga mingi ziko kando yake, na kando kabisa kuna mimea ya mahindi ambayo iko na afya njema. Hii ni kuashiria eneo hili ni nzuri kwa ukulima.

Mwanaume huyu anamkama ng'ombe wake na maziwa yanawekwa kwa ndoo na ng'ombe huyu amefungwa miguu ili asiweze kusumbua. Kando yake kuna ng'ombe mwingine na hapa ni zizini hii kuashiria kuwa eneo hili ni la ufugaji wa ng'ombe.

Rundo kubwa za ndizi zilizopangwa sakafuni. Ndizi nyingi zimeiva zina rangi ya manjano. Pia kuna kreti iliyojaa ndizi. Eneo linaonekana kama ghala.

Ng'ombe hawa wamo ndani ya zizi lao, na ni wamaziwa mbele yao kuna pahali pa kukunywa maji, hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ufugaji wa wanyama kama hawa ng'ombe.

Ng'ombe huyu ameweza kuwekewa mashine kwa matiti zake ili aweze kutoa maziwa kwa wingi na haraka sana, na kuna ng'ombe wengine kando yake. Hapa ni pahali au zizini mwa ng'ombe, na ni kuashiria kuna ukulimaji wa ng'ombe hapa.

Hili ni shamba kubwa sana ambalo liko na ndizi mingi na kando kuna mimea mengine kama nyasi na katikati limelimwa hii ni kwa ajili ya kuwa au lenye eneo la wakulima.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia nguo nyeusi anaongea na mama ambaye amesimama mbele yake. Kando nyake kuna mwanaume mwingine ambaye amepiga magoti. Kuna ndizi ambazo ni mingi sana na kuna zingine shambani. Hili ni eneo la kupanda ndizi.

Ng'ombe huyu ameweza kufungiwa katika zizi lake, na kuna mtu au mwanaume ambaye amesimama kando yake. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima au ufugaji wa wanyama.

Mwanaume huyu anamkama ng'ombe ambaye amesimama na kuna ndoo chini yake mahali maziwa inaingia ndani yake. Hii ni kuashiria eneo hili ni la ukulima au ufugaji wa wanyama kama ng'ombe.

Shamba hili lina ndizi ambazo ni refu na ni mingi sana na chini au kando yake kuna nyasi ambayo imemea na kuna miti ambayo ni refu. Katikati kumelimwa hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima.

Wanaume wawili. Mmoja amevalia shati nyeupe. Anamwagilia au kunyunyizia ng'ombe ambaye amesimama mbele yake na mwanaume mwingine anaendelea kumuosha na pia kuna ng'ombe wengine nyuma. Hawa ni wakulima wa wanyama.

Watu hawa wanapanda ndizi pahali ambapo wameweza kulima. Nyuma kabisa kuna miti ambayo ni mingi sana na mirefu. Hii ni kuonyesha kuwa eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima wa mimea.

Wanaume hawa wawili kila mtu anamkama ng'ombe wake, na kuna watu ambao wako nyuma na wanawaangalia. Ng'ombe hawa wako zizini. Hii ni kuonyesha kuwa eneo hili ni la ufugaji wa wanyama kama hawa.

Mtu huyu anakama ng'ombe wake maziwa yanaingia kwa ndoo ya chuma na ng'ombe huyu ameweza kufungwa miguu pamoja na mkia wake ili asiweze kusumbua. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ukulima au wafugaji wa wanyama.

Shamba iliyojaa ndizi mbichi. Ndizi ni za kijani na bado hazijaiva. Zimeganda vizuri kwenye mashina yake. Majani ya migomba yanaonekana kidogo nyuma.

Hili ni ndizi ambayo ni kubwa sana na imeweza kukomaa kwa mgomba wake shambani na kando yake kuna mimea ambayo ni mingi sana kuashiria kuwa eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima sana sana kwa mimea.

Ndizi hizi ni nyingi sana na ni ya aina kadhaa. Mama hawa wawili ndio wenyewe. Hii ni kuonyesha kuwa eneo hili ni la ukulima au ni la upandaji mimea kama ndizi, ndiposa kunazo sokoni.

Hawa ni maafisa wa ukulima au wakulima wenyewe, ambao wanapata mafunzo kuhusu kutumia vitu ambavyo vitawasaidia kupata mazao mema shambani mwao.

Hizi ni ndizi ambazo ni mingi sana, na kuna zile ambazo zimeweza kukomaa zikiwa juu ya mgomba. Zimefunikwa na karatasi ndiposa wadudu au ndege wasiweze kukula.

Mwanaume huyu ni mkulima na anamkama ng'ombe wake ambaye amemfunga kwa kamba ili asiweze kusumbua akikamuliwa. Ng'ombe wengine wako nyuma yake na ni hapa ni zizini.

Hili ni eneo ambalo ng'ombe wanaekwa au zizini na kuna ng'ombe wengi sana ambao wanakula chakula chao. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni nzuri sana au ni la ukulima au wafugaji wa wanyama kama ng'ombe.

Mwanaume huyu ameshikilia ndizi ambayo imeweza kukomaa na kuiva ikiwa kwa mgomba wake. Kando yake kuna ndizi mingi sana kuashiria kuwa hili ni shamba au eneo la kupanda mimea kama ndizi.

Ndizi hizi ni mingi sana mbazo zimewekelewa chini. Kando yake kuna migomba ya ndizi ambayo ni mingi sana kuashiria kuwa eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima au upandaji wa mimea kama vile ndizi.

Ndizi hili ni kubwa sana ambalo limeweza kukomaa likiwa kwa mgomba wake, na kando yake kuna ndizi zingine mingi sana kuashiria kuwa hili ni eneo la upandaji wa mimea kama vile ndizi.

Shamba hili lina ndizi mingi sana ambazo zimeweza kupandwa na zimewekewa mbolea. Hii ni kuashiria kua eneo hili ni la ukulima au linatambua sana upandaji wa mimea kama vile ndizi.

Ndizi hizi ni mingi sana ambazo zimeweza kukomaa zikiwa kwa migomba yao shambani, na hii nikuashiria kuwa eneo hili ni la ukulima au ni la upandaji wa mimea kama ndizi.

Ng'ombe hawa ni wengi sana na wanakula nyasi ambayo wameekewa ili wakaweze kukula. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima sanasana ikiwa ni ya ufugaji wa wanyama.

Watu hawa wanapanda ndizi katika eneo hili na mbele kabisa kuna ndizi ingine na kando kabisa kuna miti ambayo imeweza kumea. Hii ni kuonyesha kuwa eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima au kwa upandaji wa mimea.

Shamba hili ni kubwa sana na lina ndizi mingi sana. Kuna zile ambazo zimeweza kukomaa zikiwa kwa mgomba yao na chinio ya ndizi hizi kwa mchanga kuna mimea ambayo imemea. Hii ni eneo nzuri sana la ukulima.

Hili ni eneo la kuuzia au kununuliwa kwa maziwa ambapo mwanamume huyu anafunga mitungi miwili ya maziwa , kwa pikipiki yake na kuna lori ambayo ni kubwa sana kusambaza ama kusafirisha maziwa kuonyesha hili ni eneo la ukulima ama ufugaji wa wanyama.

Ndizi hizi ni refu sana na kando yake kuna miti ambayo ni mingi sana. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni nzuri sana kwa upandaji au ukulima wa mimea kama vile miti na ndizi.

Shamba hili lina ndizi mingi sana, na kando kabisa kuna miti ambayo au mimea mingine ambayo imemea, na chini ya shamba hili kuna mimea ambayo ni kidogo sana, kuashiria hili ni eneo la ukulima au upandaji wa mimea.

Mama huyu ameinama katikati la shamba na kuna mboga mingi sana kando yake. Pia kuna mahindi, kuashiria kuwa eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima wa mimea.

Mwanaume huyu anamkama ng'ombe wa maziwa na maziwa haya anaiweka kwa ndoo ambayo ni ya chuma. Ng'ombe huyu ako katika zizi, hii ni kuonyesha kuwa eneo hili ni la wakulima au wafugaji wa wanyama.

Mwanaume huyu anaangalia mimea yake ambayo ni ndizi katika shamba hili kubwa sana. Ndizi zenyewe hazijaweza kukuwa kubwa sana. Hii ni kuashiria ya kuwa eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima wa mimea kama ndizi.

Mwanamke huyu anamkama ng'ombe ambaye amefungwa miguu yake pamoja na mkia ili asiweze kusumbua. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima au kwa kufuga wanyama.

Mwanaume huyu ni mkulima na anashikilia ndizi ambazo zimeweza kukomaa na hadi kuiva zikiwa kwa mgomba wake. Kando kando kuna ndizi zingine mingi sana kuonyesha hapa ni pahali pa ukulima.

Ndizi hizi zimeweza kukomaa Kwa mgomba wake, na kuna ndizi mingi ambazo ziko kando yake. Hii ni shamba la ndizi na ni kuashiria kwamba eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima na upandaji wa mimea kama ndizi.

Pahali hapa ni pa kuuza au kununua maziwa ya ng'ombe. Watu kadhaa wamesimama mbele ya duka hilo ili kuweza kununua maziwa. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ukulima au ufugaji wa wanyama kama ng'ombe.

Mtu huyo ambaye amevalia barakoa, miwani kujifunika kichwa na nguo nyeupe ni afisa wa kilimo au mkulima ambaye anachunguza au kuunda vitu ambavyo vitatumika shambani.

Mwanaume huyu ambaye amevalia koti nyeusi anamwaga maziwa kwa mitungi ambayo ni nyeupe. Hii ni kuonyesha kuwa eneo hili ni la ukulima au wafugaji wa wanyama kama ng'ombe.

Hii ni ndizi kubwa sana ambayo imeweza kukomaa, juu ya mgomba wake ambao ni mfupi kuliko ndizi zingine za kawaida. Hii ni shamba la ndizi na kuna ndizi mingi sana, kuashiria kuwa eneo hili ni nzuri kwa ukulima.

Mahindi haya ni madogo sana na kuna mimea ambayo imemea chini yake na kando yake na nyuma kabisa kuna miti mirefu sana kuashiria kuwa hili ni eneo nzuri sana la ukulima wa mimea.

Mwanamume huyu anaangalia ndizi ambalo limeweza kukomaa likiwa juu ya mgomba na kando kuna ndizi mingi sana ambazo zimepandwa kuonyesha kuwa hili ni eneo la ukulima wa ndizi.

Hizi ni ndizi ambazo ni mingi sana na zimeweza kubebwa juu ya gari. Hii ni kuashiria kuwa, eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima au upandaji wa mimea kama vile ndizi.

Ndizi hizi mingi sana ambazo zingine , zimeiva na zingine hazijaiva na kuna vitu mingi ambazo ni mazao ya kutoka shambani. Hii ni kuashiria heneo hili ni nzuri sana kwa ukulima wa mimea au matunda.

Ndizi hizi ni mingi sana ambazo zimeewekwa chini, niza kuuza au zimetolewa kwa shamba ndizopoza ziweze kuuzwa. hii ni kuashiria kua heneo hili nila ukulima ni nzuri sana kwa upandaji mimea kama ndizi.

Ndizi hizi ni ndogo sana, ambazo zimemea katika shamba hili na kando yake kuna mimea mingine kama nyasi. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni nzuri kwa ukulima.

Hii ni migomba ya ndizi ambayo ni changa sana na imeweza kupandwa. Hili ni kuashiria kwamba, eneo hili ni nzuri sana kwa kupanda kwa ndizi au mimea au ni nzuri kwa ukulima kwa ujumla.

Kuna mimea mingi sana ikiwemo ndizi ambazo zimemea na kukua kubwa sana na zingine zimeanza kukauka. Kando kabisa kuna miti ambayo imejaa na nyasi pia kuonyesha kuwa eneo hili ni nzuri kwa kupanda mimea.

Mwanamke huyu ambaye amevalia koti jeupe anaanda maziwa yake ili yakaweze kuwa mazuri. Hii ni kuashiria eneo hili lina ukulima wa mifugo kama ng'ombe au mbuzi.

Wanaume wawili wanaokama ng'ombe wao maziwa wakiyaweka kwa ndoo na kuna watu wengine ambao wamesimama na kuangalia. Hapa ni zizini mwa ng'ombe. Hii ni kuashiria eneo hili ni la ufugaji wa ng'ombe.